Jumba lililojengwa kutumia mawe na kupakwa rangi nyeupe, watu wakionekana wamesimama pembeni, huku mbele watu wengine wakipita kuelekea upande wa kushoto na upande wa kulia. Katikati, mwanadada aliyevalia barakoa na shati jekundu na suruali nyeusi, akiwa amevaa glavu nyeupe na kushikilia boksi la barakoa hiyo.

Mzingira ya hospitali, mlango uliopakwa rangi ya kijani upande wa nyuma ukiwa umefungwa kwa ukaribu. Wanawake wawili, mmoja akisimama na kuvalia sare ya nesi, akimdunga mtoto sindano aliyeshikiliwa na mama mwenye kuvaa pete kidoleni na shanga mkononi huku wote wamevalia barakoa.

Mazingira yenye kitambaa ya rangi ya kijivu, upande wa juu kukiwa na serenge kando, kichupa cha dawa cha muundo wa glasi chenye kifuniko ya rangi ya zambarau na nyeupe, kikaratasi kilichobandikwa cha rangi ya manjano, upande wa chini ikiwa rangi ya kijani. Imeandikwa maandishi meupe.

...meupe huko kichupa cha dawa kikiwa kimesimamishwa mbele chenye kifuniko cha rangi nyekundu, maandishi makubwa huku mengine yakiandikwa sehemu iliyo ya rangi ya zambarau. Upande wa chini nambari 60, na kando kukiwa na maelezo yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi.

Uwanja mkubwa, gari leupe lililo upande wa kulia, lililo na matairi mawili yanayoonekana na vioo upande wa juu. Watu wengi waliopiga mstari, huku kwa ukaribu wengine wamevalia barakoa. Mmoja anayemdunga mwanaume aliyevalia kanzu sindano.

La choo lililo na milango mitano inayoonekana kwa ukaribu sehemu ya kuoshea mikono upande wa kushoto watu wawili waliosimama mmoja akivalia kofia ya dini na shati rangi ya kijani ardhini vivuli vyao vikionekana.

Ukuta, mtu aliyevalia koti jeupe na kuvalia shati ndani iliyo na mistari mieusi. Kitanda kilicho na nguo nyekundu upande wa juu. Mwanaume mmoja aliyelala na kuekelea mikono katika kifua chake huku amevalia barakoa mguu wake mmoja ukikunjwa na mtu yule.

Mazingira ya hospitali yenye kuta ya rangi nyeupe. Kwa karibu, mtoto aliye ndani ya mashini yao iliyo ya glasi inayowezesha kuona upande wa ndani, upande wa chini kukiwa na rangi ya samawati. Kando kukiwa na dada anayefungua mahali hapo aliyevalia nguo ya maboksi.

Boksi la dawa lililosimamishwa upande wa kushoto lililo na maandishi meusi na duara lenye kupakwa rangi nyekundu upande wa ndani. Kando chupa mbili za dawa aina ya glesi , moja ikiwa na kifuniko cha muundo wa fedha na maandishi meusi na mistari upande wa chini.

Bango kubwa uliotengenezwa na chuma na kupakwa rangi ya kijani kwa ukaribu, mtu aliyekuwa askari amevalia barakoa na kofia upande wa juu na viatu vizito vya rangi nyeusi anaosha mkono kwa upande wa kushoto kuliko na ndoo chini na sehemu inayotoa maji.

Mazingira ya hospitali, mashine kubwa rangi nyeupe inaonyesha mahali pa kuona. Mwanadada aliyesimama amevaa koti jeupe lenye maandishi rangi ya samawati. Amevalia miwani na barakoa huku mtu aliyeketi na kuvalia shati rangi ya kijani na glavu nyeupe ameshikilia kidude kilichoshikiliwa na dada huyo pia.

Jengo kubwa lililo na dari leupe lenye taa zilizowashwa. Ukuta wake ukipakwa rangi ya samawati uliobandikwa saa ya kiviringo huko juu. Mwanadada, ambaye ni nesi aliyevalia miwani na kushika nywele upande wa nyuma, ameshikilia mtoto mdogo aliyemo kwa kitanda chake.

Mazingira meupe, huku chupa imesimamishwa katikati, yenye maandishi yaliyoandikwa sehemu nyeusi. Upande wa chini kukiwa na maandishi ya rangi ya samawati, chini kabisa kuna maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kimombo yanayosoma, Boost Energy and Immunity Level.

Kibandikizi chenye picha ya mtu na maandishi inayoonyesha sehemu za mwili pamoja mbele kukiwa na chupa zilizosimamishwa za dawa zikionekana kua na maandishi rangi ya kijani, rangi nyekundu na mstari wa rangi ya chungwa.

Mazingira yenye ukuta uliopakwa rangi ya samawati, kukiwa na kiti cheusi upande wa mbele. Upande mwingine watu wawili wanaotumia mashine, mmoja wa upande wa kushoto akitazama jicho la upande wa kulia aliyevalia koti.

Hospitali, kukiwa na mashini kando ya kupima sukari, huku mgonjwa akiwa amelazwa kwenye kitanda kilichotandikwa kitambaa cheupe, akiekelewa kitu cha kumpa hewa, amevalishwa kofia rangi ya samawati. Mhudumu aliyevalia barakoa amesimama.

Mama aliyevalia barakoa na kuketi kwa kiti chenye muundo wa mbao na sponji nyeusi, kukionekana mtu amesimama mikono yake kuonekana kushikilia sindano inayodunga mtoto aliyeshikiliwa.

Watu watano watatu wakionekana kukaa kwenye viti kwa ukaribu mama aliyejifunga kitambaa na kuvalia rinda la rangi ya samawati akishika msichana aliye lala upande wa chini na kuvalia shati jekundu.

Mazingira meupe yenye bao la mbao upande wa juu lilionekana mbali. Ukiwa na chupa tofauti aina za dawa upande wa mbele. Moja iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu, ingine rangi ya manjano, ingine rangi ya chungwa, kukiwa na tembe za dawa upande wa juu.

Mafuriko yaliofurika jengo lililo jengwa ikutumiwa mawe upande wa kushoto lenyelango wa kuingililia na maandishi rangi ya samawati upande wa juu katikati kukiwa nakibanda kililo jengwa na kufunikwa na chandaruwe bande zote nne.

Watu watatu, wawili wa nyuma wameekelea vitambara vyeusi kichwani huku wamevalia mashati meupe, wa mwisho akionekana kuvalia nguo ya chini nyeusi. Kwa ukaribu, dada aliyejifunga kitambaa chekundu ameshikilia kitu cheupe mkononi huku amevalia bangili.

Mazingira ya hospitali, kwa ukaribu, nesi aliyesimama na kuvalia shati jeupe lenye mstari wa rangi ya samawati, akimweka mtoto dawa aliyeshikiliwa na mama aliyevalia shati ya rangi ya chungwa wanamtazama.

Wingu rangi ya samawati na nyeupe liashirialo hali tulivu ya anga. Miti pembeni, waya za umeme zionekanazo kutoka kwa umbali. Vibanda kwa ukaribu, mahali pa kunawia mkono, mama aliyevalia barakoa na shati rangi ya zambarau, anayenawa mikono maji yakitiririka kwenye ndoa nyeupe. Kando kukiwa na mtoto.

Jengo refu la stima lililo na kibandikizo chenye maandishi yaliyoandikwa kutumia rangi nyekundu na rangi ya samawati huku waya ya umeme ikionekana kupita kando. Chini, mti ulio na matawi madogo madogo. Mwanaume anayetizama bao hilo.

meupe huku vidolev ya mtu aliyevalia glavu ya rangi ya kijani akiwa ameshikilia sirinji na chupa ya dawa yenye kifuniko cha muundo wa fedha na karatasi kilicho bandikwa chenye maandishi ya meusi.

Meza ya muundo wa mbao kukiwa na rangi ya samawati upande wa mbele. Boxi la dawa lililofunguliwa huku likiwa na maandishi ya rangi ya kijani upande wa mbele na mchoro upande wa juu wa rangi ya samawati. Vichupa vya glasi vya dawa kimoja kikiwekwa pembeni upande wa kulia chenye kifuniko muundo wa fedha na karatasi iliyobandikwa.

Mazingira ya rangi ya manjano, upande wa mbele kukiwa na chupa tatu, ya katikati ikiwa na rangi nyeupe na maandishi rangi ya samawati. Upande wa kushoto kukiwa na moja iliyo na kifuniko cha rangi ya manjano na maandishi meupe na mekundu, na maandishi ya nambari.

Watu walio panga foleni upande wa nyuma huku akiwa wamevalia barakoa. Kwa ukaribu, mwanamke aliyevalia miwani huku ameshikilia sirinji na kichupa cha dawa akivuruta dawa.

Miti mirefu yenye majani madogo madogo, gari jeupe lililoekezwa pembeni huku likifungiwa mizigo upande wa juu. watu waoonekana kuwa kwa foleni, huku wamebeba vitu vyeupe. Upande wa kushoto mitungi iliowekwa ardhini huku watu wakionekana kushika mizigo iliopakiliwa chini.

Shamba lililogawanyika mara kadhaa, mtu aliyevaa ovaroli nyeupe na kubeba kitu cha plastiki cha rangi ya kijani mgongoni kilicho na kifuniko rangi ya samawati, ananyunyuzia dawa kwa mimea ya rangi ya kijani ardhini.

Ya kwanza ikiwa na kifuniko cheupe na kibandikizi cha karatasi nyuepe chenye maandishi meusi na duara rangi nyekundu, ya pili ikiwa na rangi ya zambarau na maandishi meupe, ya tatu ikiwa nyeusi na karatasi ya rangi ya manjano iliyo na maandishi meusi na mchoro wa ndege, ya nne iiwa na maandishi ya rangi ya kijani na mchoro wa karoti.

Watu wawili wenye kuvalia overall nyeupe wakionekana kuweka dawa kwa mazingira yaliyo na viti viwili, upande wa kushoto meza ndogo ikiwa na ua la nyasi, upande wa juu ukuta ukiwa ni wa rangi nyeupe na mgawanyiko wa vyumba na mlango, upande wa juu ta zimewashwa.

Mazingira ya hospitali yenye vioo vya gilasi wanaume akionekana kuvaalia barakoa, koti jeupe na glavu huku akitazama meno ya dada aliyelala na kuvalia nguo nyeusi.

Mazingira ya chanjo za watoto. Kwa karibu, mama aliyevalia barakoa na nguo nyeupe na kuvalia glavu nyeupe akidunga mtoto sindano aliyeshikiliwa na mwanamke aliyechana nywele kuenda nyuma na kuvaa vipuli masikioni.

Jengo la ghorofa, lililoporomoka. Masalio ya mabati yakiwa upande wa juu, kando kukiwa na nyaya za umeme, na magogo ya stima. Upande wa chini, watu wanaotazama jengo hilo, huku wameshikilia simu na kupiga picha. Kando kukiwa na nguo zilizoanikwa kamba.

Mazingira ya hospitali mlango mwembamba wa mbao uliopakwa rangi nyeupe, mwanamume aliyevalia barakoa na kofia akivalia koti jeupe upande wa juu kushikilia boksi la dawa na chupa nyingi zilizoundwa kwa glasi na vifuniko vyeupe mezani.

Mazingira yaliokua na ghorofa mbili zinazoonekana kwa umbali kukiwa na waya za umeme, chuma refu iliopakwa rangi nyeupe na nyekundu, mkusanyiko wa miti, migomba, jengo kwa ukaribu lililopakwa rangi ya manjano upande wa juu na kuandikwa maandishi meupe yanayoashiria kua choo. Mtu mmoja anaeingia humo aliyevalia...

Mazingira ya hospitali yenye meza nyeusi na kabati kukionekana kwa karibu. Wadada watatu, wawili waliovalia barakoa na glavu mkononi wanaonekana kumhudumia mmoja, aliyevalia kitambaa cha waridi na kufungua mdomo wake huku meno yake yakiwa yaonekana.

Mazingira meupe yaliyosimamishiwa chupa ya muundo wa glasi upande wa katikati iliyo na kifuniko cheupe na karatasi iliyobandikizwa nyeusi na maandishi rangi ya manjano na mistari ya rangi ya chungwa.

Mkusanyiko wa watu wanaonekana kuwa wenye shughuli za mazingira waliovalia barakoa na glavu na kushikilia vijiti kwa ukaribu. Mmoja amevalia shati la rangi ya chungwa na wengine wamevalia mashati meupe na kushikilia miko ya jembe.

Mazingira ya hospitali mlango uliopakwa rangi ya samawati juu ikionekana kuwekwa vioo mwana dada aliyevalia barakoa na shati nyeupe upande wa ndani ameshikilia syringi anayedungilia katika chupa ya dawa.